Shamba hili la mahindi linaonekana kuvamiwa na nzige ,nzige hawa ni wengi na jinsi wanavyozaaana ni haraka sana ,wamelivamia hindi hili ishara kwamba litaweza kukamilika kwa muda usio mrefu.

Mama huyu anapokea huduma za afya haswa katika sikio lake, daktari analiangalia sikio lake ishara kwamba lina shida ambalo linahitaji kutatuliwa.

Wanafunzi darasani, mwalimu pamoja na wanafunzi wengine wanamtizama mwanafunzi moja ambaye amepewa nafasi aweze kufanya maonyesho kwa ajili ya kazi ya mkono yake, mwalimu anaoneka kuvaa barakoa isha kwamba ni wakati wa Corona.

Maafisa wa polisi, wanaonekana kushuhudia ubomozi wa jengo hili. Ishara kwamba jengo hili limeweza kubomoka ama hali yake imeweza kuonekana hatari kwa binadamu wanaoishi pale, ambavyo imeweza kulazimisha liweze kubomolewa.

Watu wamekusanyika kushuhudia ajali ambayo imetokea baina ya basi la kubeba abiria na lori ya kubeba mafuta. Watu wengi wamejazana ili waweze kuoka kile wataweza kuokoa lakini basi linaonekana kujeruhiwa vibaya.

Baada ya mvuaa nyingi kunyesha nchini Kenya, mafuriko yanashuhudiwa na hapa magari yanaonekana kupita kwenye maji yaliyomengi na upitaji unaonekana kuwa na changamoto. Wakenya wenye miavuli wanaonekana wakipita huko kando.

Mhudumu wa afya anaonekana kumpa chanjo mama huyu kupitia kwa kumdunga sindano kwenye mkono wake. Wengine wanaonekana kusubiri kwenye foleni wakiwa ndani ya tents hizi.

Ni katika kituo cha afya, ambapo mama mmoja, aliye mgonjwa, anaonekana pale na daktari ama mhudumu wa afya. Mama huyu anapokea matibabu kupitia kwa kudungwa sindano kwenye mkono wake.

Ni chanjo ya surua, mabusha virusi vya rubella na magonjwa mengine ambayo ni ungaunga na vilevile majimaji yanayotumika kwa ajili ya kuiyeyusha ili kwamba iweze kudungwa katika mtoto ambaye anapaswa awezekupewa chanjo.

Ni kina mama walio katika jamii inaoshikilia tamaduni zao kwa undani ,na wanaishi katika maeneno yaliyo na ukame basi sasa wanangangana kutafuta maji kwa ajili ya unywaji na kwa ajili ya familia zao.

Ni kibanda cha uuzaji wa dawa za kiasili ambapo dawa tofauti tofauti zinadhihirishwa. Mteja anaonekana kusimama ili aweze kununua na vilevile kuna bango ambalo linaonyesha dawa zipi na zinaweza kuponya ugonjwa wa aina gani.

Nzige wanaonekana kwenye miti, ndugu mmoja anadhirika kuinua mikono juu mkono wa kulia ikiwa na simu ishara kwamba anataka kuwafurusha lakini nzige hawa ni wengi sana.

Jengo hili la ghorofa limeweza kuporomoka na watu wamekimbia ili, waweze kushuhudia hali ilivyo. Wengine wamechukua simu zao na wanaweza kurekodi jinsi ambavyo, mambo yanatendeka wakati huo.

Hiki ni kituo cha dawa za kiasili. Dawa hizi zinaonekana kuwa aina katika mikebe ishara kwamba ni dawa za magonjwa tofauti katika kituo hichi cha upeanaji wa dawa.

Mvua imenyesha sana. Mafuriko yanashuhudiwa. Gari hili limepatikana katikati ya maji mengi. Dereva anahangaika jinsi anaweza kulisongesha gari hili likaweza kufika pahali ambapo ni salama.

Katika kituo cha kuchota maji wakenya wanaonekana kupanga laini kwa ajili ya kuweza kupokea maji ambayo ni muhimu sana katika matumizi ya kibinadamu.

Mama amemshika mtoto wake ambaye anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya katika kituo hiki cha afya ambapo wote wana umakini sana .Saweze kuona kwamba chanjo hiyo inaingia vyema katika mdomo wa mtoto huyu.

Ni katika, wodi ya kina mama ambao wanasubiri kujifungua, wodi hii inamwonyesha mama mmoja alie mjamzito ambaye anasubiri kujifungua, vile vile inamwonyesha Nesi ambaye anamhudumia mtoto mchanga ambaye ameweza kuzaliwa.

Hili linaonekana kuwa lenye ukame sana. Wakenya, wamekuja ili waweze kupokea maji katika kituo hiki. Wanaonekana kupiga foleni pale, wakisubiri zamu yao ili waweze kuchota maji, ambayo ni muhimu kwa matumizi ya binadamu.

Mwanamlogu huyu anaonekana kutabasamu baada ya kupokea huduma za afya hasa ya meno kutoka kwa mhudumu huyu wa afya Ishara ya kwamba ameweza kuhudumiwa vyema na meno yake basi yanaonekana kuwa safi na shwari ndiposa akaweza kutabasamu.

Dada huyu anapokea chanjo kwa kudungwa, huku wote wanaodhihirika wakiwa wamevalia barakoa kwenye nyuso zao. Ishara kwamba, wengine wanasubiri kwa ajili ya kuweza kupokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya.